Kituo cha kupoza na kusambaza umeme chenye mitambo mingi na miundombinu ya umeme kina transfoma kubwa ya kijivu iliyounganishwa na nyaya nyingi za umeme zinazoelekea kwenye nguzo na miundo ya chuma iliyosimama wima. Chini ya mitambo hiyo kuna changarawe ikionyesha eneo hilo limetayarishwa mahususi kwa ajili ya usalama na utenda kazi.

Ndani ya kituo cha kusambaza umeme, kuna nguzo nyingi za chuma zenye nyaya na vifaa vingi vya umeme kama vile transfoma na vizuizi vinavyotumika kusambaza na kudhibiti umeme. Eneo lote limezungukwa na uzio. Anga ni wazi na ya samawati ikiashiria hali nzuri ya hewa.

Nguzo kubwa ya chuma inayobeba nyaya za umeme imesimama katika eneo wazi lenye mimea. Nguzo hio ina muundo wa kimani na inaonekana kua refu, kitu kinachovutia zaidini twiga anayeonekana amesimama karibu na msingi wa nguzo hio akichungulia kutoka kwa nyuma ya vichaka.

Kituo cha kupoza umeme kina muundo wa vyuma vingi na nyaya za umeme zinazopita juu. Miundo hii mikubwa inaonekana imara na imepengwa kwa utaratibu ikionyesha ugumu na miundombinu ya usambazaji wa umeme. Chini ya ardhi imefunikwa na changarawe ambayo ni kawaida kwa maeneo ya vituo vya umeme ili kuzuia mimea na kusaidia katika usalama.

Uharibifu mkubwa umesababishwa na mafuriko. Nyumba nyingi zilizojengwa kwa bati na mbao zimebomolewa na kuharibika vibaya. Mtu mmoja, aliyevaa nguo ya samawati anajaribu kuondoa vifusi na mchanga uliotuama. Mazingira yote yamejaa matope huku mto wa maji ukitiririka katikati. Mandhari ya nyuma, kuna watu kadhaa wanaonekana.

Tembo watatu wakubwa waliosimama kwa karibu sana wanakula majani na matawi ya mti mdogo. Tembo wa mbele anaonekana akiwa na belua yake ikielekea chini akichuma majani. Tembo wawili walio nyuma wanaonekana wamesimama karibu naye. Rangi yao ni ya kahawia kidogo na baadhi yao wana pembe ndefu. Mandhari ya nyuma ina misitu na vichaka.

Katika mazingira ya makazi duni, kuna mkondo wa maji chafu unaopita katikati, ukiwa umejaa taka na uchafu mwingine. Kando ya mkondo huo, kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo rasmi. Eneo lote linaonekana kuwa chafu na kuna rundo la taka zimetapakaa ardhini. Watu wachache wanaonekana wamesimama katika eneo hili. Kuna baadhi ya wanyama kama vile kuku na mbuzi.

Wanaume saba na mwanamke mmoja huku wengine kati yao wakiwa wamevali jaketi tiakisi wanafanya kazi ya kusafisha maji chafu. Upande wa kushoto, kuna rundo kubwa la uchafu. Wanatumia reki kutoa ile uchafu ndani ya maji.

Mwanaume anajaza maji kwenye mtungi mkubwa wa rangi ya samawati. Yuko kando ya troli iliyobeba idadi kubwa ya mitungi mingi ikiwa na rangi ya samawati na mingine ikiwa na rangi ya manjano. Mitungi hiyo inaonekana kutumika katika shughuli za usafirishaji maji. Wameshikilia bomba refu kwa ile kazi yake.

Ndege weupe wameruka angani yenye rangi ya samawati safi. Ndege hao wametawanyika, wengine wakiwa karibu na wengine wakiwa mbali wakionyesha mwelekeo wa kuruka. Hakuna mawingu, anga inaonekana kuwa wazi. Hali hii inaashiria ndege wanahama ama wanatafuta chakula.

Wanaume wanne wako chini ya ardhi wakirekebisha bomba kubwa la maji. Wamezungukwa na udongo mwekundu. Kuna lift inayoonekana ambayo husaidia kuhamisha ama kuinua bomba lile. Wako katika mazingira magumu ya kazi ya ujenzi au urekebishi.

Mwanaume aliyesimama mbele nyumba ya jadi ya kiafrika amevaa t-shirt ya rangi ya kahawia iliyokolea na suruali nyeupe. Ameinua mikono yake. Nyuma yake kuna nyumba yenye ukuta wa udongo na paa la nyasi ikiashiria usanifu wa jadi. Kuna ishara iliyobandikwa kwenye nyumba ile ingawa mwadhishi yake hafaamiki vizuri.

Eneo chafu lina takataka na uchafu mwingi. Ardhi inaonekana kuwa na matope na imefurika takataka mbalimbali kama vile plastiki, nguo na mabaki. Kwa umbali, kuna majengo na miti. Anga inaonekana wazi na mawingu meupe yaliyotawanyika. Hali hii inaashiria tatizo kubwa na usimamizi wa taka katika eneo hilo.

Watu kadhaa wanasafisha eneo lililojaa uchafu, karibu na miti mikubwa ya mianzi. Mwanaume mmoja aliyevaa suruali ya samawati, ameinama akichukua takataka. Eneo hili, linatakataka nyingi zilizokusanyika, ikiwemo mifuko ya plastiki na vitu zingine. Wanafanya kazi ya kusafisha mazingira.

Msichana aliyevaa sare za shule anatembea kwenye njia yenye matope na takataka. Anapita karibu na ndege wanaochakura ardhini. Nyuma yake, kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati ambazo ni tabia ya maeneo ya mabanda. Anga lina mawingu ikiashiria hali ya hewa ya mvua.

Wanyama pori wako katika mazingira ya asili. Kuna mbuni mkubwa aliyesimama kwenye nyasi. Upande wa kushoto kuna paa mmoja na swara mmoja wanaokula nyasi. Wanyama wote wametulia katika makazi yao. Eneo limezungukwa na miti mingi mirefu yenye majani ya kibichi. Hii siku ni siku yenye jua kali.

Tembo mchanga anatembea kwenye ardhi yenye vumbi na nyasi chache. Ana rangi ya kahawia machungwa ambayo inaeza kuwa kutokana na udongo mwekundu uliomfunika. Masikio yake makubwa yamo wazi, na ana mkia mdogo. Uso wake unaonyesha utulivu na labda udadisi. Madhari ya nyuma inaonyesha mimea na miti michache ikionyesha mazingira ya porini.

Mwanamke mmoja mwenye nywele ndefu nyeusi amevaa rinda la maua. Ameketi chini ya mti mkubwa wenye matawi mengi. Amejipanga kwa ajili ya kufanya pikniki na amekaa juu ya blanketi jeupe lililowekwa chini ya mti huku akizungukwa na kijani kibichi cha nyasi na miti mingine. Mbele yake kuna vitu vya pikniki kama vile matunda na vikapu.

Swara aliye na manyoya ya kahawia na pembe ndefu zilizo pinda anatembea kwenye ardhi kavu yenye rangi ya kahawia. Kwa nyuma mbali kuna majengo yanayo onekana yakiashiria eneo hili liko karibu na mji. Mbingu inaonekana kuwa na ukungu kidogo.

Msitu mnene una miti mirefu na mikubwa. Majani ya miti yanafunika sehemu kubwa ya anga na majani mengine yaliokauka yanachangia kuunda madhari ya msitu wa asilli. Katikati ya picha, nyuma ya miti kuna muundo fulani unaoonekana kutengenezwa kwa mbao vigogo vya miti, labda mjengo mnara au sehemu ya makazi yaliojengwa katikati ya miti .

Uharibifu mkubwa umefanyika kwa ajili ya mafuriko. Watu kadhaa wanaonekana katikati ya vifusi vingi ikiwa ni pamoja na mabati, mbao na vifaa vingine vya ujenzi. Huko nyuma kuna miundo iliyoharibika sana iliyotenenezwa kwa mabati ikionyesha kwamba hizi zilikua nyumba ambazo si rasmi za makazi.

Fisi aliyesimama kwenye nyasi ana manyoya yenye rangi mchanganyiko ya kahawia na madoa meusi huku mgongo wake umeinama kidogo. Anatazama upande wa kulia. Nyuma yake pembeni kuna nyasi ndevu ya kijani kibichi.

Mfugaji wa wanyamapori anamwenyesha ndovu mdogo chupa ya maziwa. Amevaa kofia nyeupe na koti la kijani. Anaonekana kumsaidia tembo huyo kunywa maziwa kwa uangalifu mkubwa. Tembo huyo mdogo anakunywa kwa shauku na kuna tone la maziwa linalotoka kinywani chake. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti mingi.

Kwenye makazi za nyumba za mabati kuna bomba la maji lililounganishwa kwenye ukuta chini yake kuna ndoo na mabesheni mbali mbali yenye rangi tofauti kama vile pinki, zambarau, kijani, samawati na nyekundi yaliyojaa nguo na maji. Nyuma kidogo kuna mwanamke aliyeinama akifua hizo nguo.

Mwanamume mmoja anatembea kwenye mkondo wa maji chafu akiwa amebeba mzigo mkubwa wa gunia kichwani mwake. Maji kwenye mkondo huo yanaonekana kuwa machafu na kuna taka zilizotawanyika ndani yake. Eneo linalozunguka mkondo wa maji linaonekana kuwa chafu na lenye matope, kwa upande wa kushoto, kuna majengo yaliyojengwa kwa mabati.

Ndege wawili wa jamii ya soncleo au thikni wamesimama katika mazingira yenye mimea na udongo ndege hawa wana manyoya meupe na meusi yanayosaidia kujificha katika mazingira haya. Haya ni mandhari ya porini

Eneo la makazi limekumbwa na mafuriko. Kuna maji mengi ya kahawia yaliyotuama yakifunika sehemu kubwa ya ardhi na maji yanaonekana yakitembea kwa nguvu. Majengo yaliopo kando ya maji yamejengwa kwa mabati na yanaonekana kuwa yameathiriwa na maji, mengine yakiwa yamebomoka. Kuna watu kadhaa waliosimama kando ya maji yale.

Mto mdogo unapita katikati ya eneo lililo na mimea michache kando yake. Maji yanaonekana Yana rangi ya kijivu na yana uchafu wa plastiki na vitu vingine vya taka. Kando ya mto kuna ardhi kavu iliyochafuka na nyuma yake kuna majengo ya mbali na miti michache. Mazingira yanaonekana kuwa ya mijini na yameathiriwa na uchafu.

Uso wa simba ndume, una manyoya yake mazito na yenye rangi ya kahawia iliyokolea, yanayozunguka kichwa chake. Macho yake yanaonekana yakiwa yameangaza kwa makini, na pua yake kubwa, na mistari michache ya vumbi kwenye uso wake, ikionyesha maisha ya porini.

Watu sita wanaendelea na maonyesho ya sarakasi ndani ya ukumbi, wamepanga ungo la piramidi, wakiwa wamevaa nguo za rangi nyeupe, na nyeusi, ya madoadoa. Kuna mtu mmoja amesimama juu kabisa akiungwa mkono na wengine walipo chini, nyuma yao kuna wapiga ngoma. Ukumbi una viti vya rangi ya kijani ambavyo ni tupu, na kuna jukwaa lenye pazia nyekundu nyuma.

Tingatinga kubwa inabomoa jengo. Sehemu kubwa ya jengo hilo imeharibiwa na kuna vifusi vingi vya mabati mbao na vifaa vingine vya ujenzi vimetawanyika chini. Tingatinga linaonekana likitumia koleo lake kubomoa sehemu ya juu ya jengo iliyobaki. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na majengo mengine. Anga ni ya mawingu. Kuna mtu mmoja anaonekana amesimama karibu na tingatinga.

Njia ndogo ya udongo inapita katikati ya eneo lenye miti na nyasi kuna miti mikubwa na pia kuna miti midogo. Pembeni kuna nyumba ambayo imejengwa anga ni ya samawati na kuna mwangaza wa jua.

Twiga mmoja amesimama kwenye eneo la nyika yenye nyasi za kijani na miti michache. Twiga ana rangi ya kahawia na madoa ya kahawia nyeusi anaangalia juu. Angani kuna mawingu machache na jua linangaza mazingira yanaonekana ya asili ya wanyama pori.

Mto umechafuliwa. Sehemu kubwa ya mto huo imefunikwa na taka za kila aina zikiwemo mifuko ya plastiki, chupa na vitu vingine vinavyoelea na kukusanyika kando za kingo. Maji yenyewe yanaonekana kuwa meusi na machafu ikionyesha uchafu mkubwa wa mazingira. Kuna daraja linalovuka mto huo na juu ya daraja kuna magari na watu wachache wanaoonekana wakipita.

Mbomba kubwa la samawati limeshikiliwa na kreni ya manjano wakati wa uwekeleaji. Mtu mmoja anaonekana akiwa ndani ya kreni, anayeiendesha. Udongo ni wa rangi ya kahawia na uko chini ya bomba, angani kuna mawingu machache. Hii inaonekana sehemu yenye mradi wa ujenzi.

Mbogo wa jamii ya paa, anakula majani katika eneo la wazi lililo na uzio. Mbogo huyu, ana milia ya kahawia na nyeupe na pembe ndefu zilizopinda. Anaonekana akiwa katika makazi yake ya asili, yaliyozungukwa na mimea mingi ya kijani kibichi na miti. Uzio wa waya unaonekana nyuma yake.

Kikundi cha watu waliovaa nguo za jadi za rangi mbalimbali; wengi wao wakiwa wamevaa mavazi ya kabila la maasai. Mtu mmoja anayeruka hewani amevaa vazi jekundu na kichwani amepambwa kwa manyoya, akitumia fimbo. Wengine wanasimama karibu wakitabasamu. Mazingira yanaonekana ya vijijini chini ya anga yenye mawingu na maandishi Leaping with joy yameandikwa chini.

Katika kituo cha matatu, kuna magari mengi na watu wengi waliosimama huku wengine wakitembea. Miongoni mwa matatu kuna matatu za Kukena Saaco moja ikitoa huduma za usafiri kuenda Nakuru ingine inaenda Karatina. Pia kuna majengo makubwa nyuma ya hizo matatu.

Barabara kubwa inayopatikana mjini ,ina msongamano wa magari mbali mbali ikiwemo malorry ,mabasi, magari madogo na pikipiki. Upande wa kushoto Kuna lorry la samawati limebeba mbao ,na mbele yake Kuna lorry lenye container la kijani kibichi. Upande wa kulia Kuna basi la njano na samawati ,na karibu nalo kuna gari ndogo nyeupe. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara.

Barabara inayopita katikati ya jiji kuu la Kenya, Nairobi, ina shughuli nyingi. Upande wa kulia kuna basi la abiria ambalo linaonekana kuwa aina ya matatu; limeegeshwa kando ya barabara. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye barabara hio baadhi yao wakiwa wamebeba mifuko. Upande wa kushoto kuna jengo refu la gorofa lenye madirisha mengi na mbele yake kuna uzio mweusi. Hili jumba hujulikana kama Archives .

Barabara kuu ya mjini ina shuguli nyingi ikiwa na magari mengi kama vile mabasi malori na magari madogo yakisafiri pande zote mbili, huku watembea kwa miguu wakipita kwenye njia iliyojaa watu na vibanda vidogo vya kibiashara vilivyokando ya barabara. Kuna majengo marefu nyuma, anga ni angavu ikionyesha uhai na shamrashamra la jiji la Nairobi.

Kituo cha magari ya usafirishaji wa umma haswa ile ya matatu, ina gari nyeupe iliyo na bango juu lililoandikwa supreme shuttle nakuru direct ikiashiria kwamba hili gari husafiri hadi Nakuru na gharama ya usafiri ni shilingi 500.

Treni ya rangi nyeupe, ya manjano na zambarau iko katika reli. Kuna uzio ambao unalinda na kuzuia mtazamaji na treni. Nyuma ya uzio, nyasi na mimea ingine imeota. Miti inaonekana kwa umbali ikionyesha kuwa eneo hilo linaweza kuwa nje kidogo ya mji.

Barabara kuu yenye shughuli nyingi ina magari aina tofauti kama vile mabasi, malori na magari mengine yakionyesha msongamano wa magari. Upande wa kushoto wa barabara, kuna soko ndogo ambapo watu wanafanya shughuli zao. Majengo marefu yanaonekana nyuma, na anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika kuashiria hali ya hewa ya mchana.

Barabara kuu ina njia nyingi za magari. Magari yanapita pande zote mbili na kuna vizuizi na curbs zinazotenganisha njia. Katikati ya barabara pia kuna sehemu iliyotenganishwa na vizuizi vya manjano. Kuna daraja inayopita juu yenye rangi ya kijani.

Gari mbili za usafirishaji wa umma aina ya basi za kampuni ya city hopper na ingine ya kampuni iliyo ya kampuni ya kbs zinapita barabarani, kando yake kuna watu kadhaa wanaotembea na kule pembeni kuna miti na majumba makubwa.

Magari ya usafiri wa umma kama vile mabasi na matatu moja yake ikiwa ni ya SuperMetro na ingine ni ya Namuga Sacco yanasongamana barabarani. Kuna watu wawili wanaovuka barabara jambo hili linaweza kuwa la hatari.

Mkutano wa barabara una magari mengi. Kuna magari kadhaa yaliyosimama yakiwemo magari madogo ya abiria na lori la saruji kwa mbali. Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa afisa wa trafiki amesimama karibu na gari jeusi, akiwa amevaa fulana ya rangi ya kijani, kinjano, inaonekana vizuri. Kuna alama ya barabarani ya pembe tatu yenye picha ya mtu na jembe, upande wa kushoto.

Ni gari ya matatu ya Namuga Sacco, inayoenda Mukurueni, Murang'a, kabuta, kakindu, tambaya, muthiga, nyeri, na mtikikondi, limesimama. Mwanamke mmoja amesimama milangoni na kando yake kuna gari lingine. Nyuma yake kuna basi ya samawati, na kule kando kuna manyumba makubwa.

Gari mbili aina ya matatu zimepakwa rangi nyeupe moja ni ya kampuni ya 2NK na inaelekea pande za Voi, Mombasa, Mtwapa, Mavueni, Kilifi na Malindi nyingine inaelekea sehemu zilizo hizo. Kuna mwanaume mmoja aliyesimama karibu na usukani wa gari la nyuma. Nyuma ya gari ya matatu kuna gari lingine aina SUV.

Gari ya Moshi ya abiria yenye rangi ya manjano na sambatao imo redini, wafu unaoneka mbele ya picha na nyuma kuna watu kadhaa waliosimama karibu na treni, mazingira yana miti machache ikiwa pamoja na mti usio na majani nyasi kwenye kando anga ni ya mchana na inaonekana kuwa wazi.

Barabara ina magari mengi aina tofauti yanayo pita pande zote mbili. Pia ina njia za miguu au njia za pembeni. Kuna daraja la juu la rangi ya manjano linalo pita na mazingira yanaonekana kuwa ya mijini.

Shughuli nzito za ujenzi zinaendelea katika eneleo la njia za treni. Katikati ya picha, kuna bomba kubwa la chuma lililokuwa limelala karibu na reli, likionyesha labda usafirishaji. Vifaa vizito vya ujenzi, ikiwemo korongo na mashine zingine kubwa za majano, zinaonekana zikitumiwa kuinua mbomba haya.

Njia ya udongo ina umatope na uchafu. Katikati ya njia kuna mkondo wa maji chafu yenye rangi nyeusi. Kando ya njia upande wa kushoto kuna jengo ndogo la mabati. Karibu nalo kuna pikipiki imesimama. Kwa mbali watu watatu wanatembea.